Hili ni kanisa la katoliki, kama vile waonyeshwa kwenye bango la mlango. Jengo hili linaujenzi wa kisasa likiwa na ukuta za rangi za nyeupe na dari za rangi nyekundu. Kuna mnara mdogo wa tengele juu ya njengo.

Kuna mkutano mkubwa wa kisiasa uliohudhuriwa na umati mkubwa wa watu waliovaa mavazi jeupe. Kuna bango kubwa linasema Mombasa na unaonekana kuwa ni mkutano wa kampeni za kisiasa ama ni sherehe za kipindi cha uchaguzi huko Mombasa Kenya.

Kuna minazi mingi iliyo simama kando ya ufukwe. Na miti mingi ya kijani kibichi. Anga lina mawingu machache na inaonekana kuwa ni wakati wa mchana .Katika mchanga kunaonekana kuwa kuna vitu vichache vimetawanyika. Pengine minazi au matunda mengine. Mazingira yanaonekana ni tulivu na ya kijani .Yanaonekana ni mazingira ya pwani.

Picha hii inaonyesha ndege ya abiria kwenye uwanda wa ndege. Ndege hii ina rangi nyeupe na nyekundu na ina mchoro wa madoadoa makubwa ya nyekundu kwenye mkia wake. Ndege imesimama kwenye uwanja wa ndege wa lami na kuna mti mkubwa wa kijani nyuma yake.

Kuna lori kubwa ya kusafirisha vifaa vya ujenzi lenye rangi nyekundu. Juu ya lori hili kumepakiwa trekta kubwa ya njano ya ujenzi ambayo inatumiwa kwa kazi ya ujenzi na kunyoosha ardhi. Mazingira yanaonyesha kua ni eneo la kiwanda au uwanda wa vifaa vya ujenzi.

Ni usiku na kwenye jengo hii ya kiislamu inaweza kua ni msikiti au ukumbi wa sherehe uliowekwa mapambo za taa za sherehe. Jengo hili lina rangi manjano lina ubunifu wa kiarabu na kiislamu. Limepambwa vizuri na taa nyeupe zinazoning'inia na kuzunguka dari la ukuta wake. Mazingira hayo yanaonyesha kua ni mjini. Mapambo ya taa yanawezakua yanaonyesha kua ni sherehe maalum au harusi au siku ya dini.

Kuna mkusanyiko wa kisiasa au kampeni za uchaguzi na kunaonekana kundi la watu wanaukusanya na kubeba vibao vya kampeni vya buluu, vilivyo andikwa 'Nur' na 'Kazi Iendelee' ambapo ni kauli mbiu ya kisiasa ya Kenya.

Kwenye ukuta wa bluu umevalishwa karatasi za bluu zilizochafuliwa na wakati ambazo zinaonekana kua ni maandiko ya kidini au makala za kihistoria kwenye rafu za bluu kunako vikombe vya mabakuli ya shaba au dhahabu yanayongaa yanaonekana kua ni vyombo vya ibada au sherehe za kidini hii inaonekana kua ni sehemu ya makumbusho yanaonyesha historia ya kanisa au utamaduni wa kidini ikihifadhi vitu vya kale na maandiko muhimu ya kihistoria.

Kuna barabara kuu ya mji wenye pembe za tembo zilizojengwa kama mlango wa jadi ya kuingia mjini. 𝑃embe hizi ni nne na zimeundwa kwa rangi nyeupe vikivuka juu ya barabara kama alama ya utambulisho wa mji. Mazingira haya yanaonyesha kuwa ni mji mkuu wa pwani na pembe hizi za tembo ni alama ya umarufu ya utambulishi wa mji huu.

Kuna basi la abiria lenye rangi ya bluu na nyeupe lililotumika kwenye kituo cha mabasi. Kituo cha mabasi kina mdari kubwa la kufunika abiria na kuna watu wengi waliokusanyika karibu na basi. Maingira yanaonyesha kuwa ni shughuli ya kawaida ya kituo cha usafiri.

Picha hii inaonyesha msikiti mkubwa wenye urembo wa kislamu .Msikiti una minara mirefu wenye kundi jipya na rangi dhahabu .Jengo kuu la msikiti Ina rangi ya mchungwa, manjano na Milango ya kislamu .

Kuna jengo kuu la msikiti lenye ukuta wenye rangi wa kijivu na mapambo ya kimapokeo ya kiislamu. Kuna milango na madirisha mengi yenye maumbo ya uke yanayoonyesha usanifu wa kiislamu. Msikiti una dari nyeupe na mapambo ya kingo za jadi. Pazia yanaonyesha kuwa ni eneo la mji ambapo msikiti ni kituo muhimu cha ibada kwa jamii ya kiislamu.

Kuna chombo cha jadi cha bahari kikisafiri kwenye maji ya buluu ya bahari. Chombo hiki kina tanga jeupe linalokwea upepo. Maji ya bahari yana rangi ya samawati yakupendeza na kuonekana safi, na kinara kirefu. Kuna watu wengi walioketi kwenye chombo hiki na wanaonekana kuwa ni watalii au wasafiri wanaofurahia safari ya bahari.

Ni barabara ya mjini inayoonyesha magari ya umma. Aina ya tuktuk yamesimama kando ya barabara. Magari hayo ni matatu na ni ya rangi tofauti tofauti. Nyuma ya magari haya unaona ni mjengo wa mjini wenye ujenzi wa kale. Na baadhi ya maduka yalofunguliwa chini ya jengo. Mazingira hayo yanaonyesha ni kuwa ni mji wa Kenya pengine Mombasa.